Daktari wa meno aliye vaa koti la rangi jeupe, akiwa anatoa huduma za matibabu, kwa mgonjwa wa kiume aliye lala juu ya kitanda, akiwa ana muonyesha daktari jino la kubadilisha, kati ya mengi ambayo ameyashikilia.

Daktari wa meno aliyevaa koti la rangi jeupe akiwa anakagua kinywa bandia, kwa kutumia kifaa alichokishika mkononi akifanyia uchunguzi.

Mama pamoja na mtoto waliovaa fulana za rangi nyeupe, wakiwa na tabasamu usoni, wakisafisha kinywa au meno kwa kutumia mswaki ulio na dawa ya meno.

Daktari wa meno aliyevaa koti la rangi ya bluu, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda akiwa amepanua kinywa na daktari akikagua kwa kumulika kinywa chake.

Mazingira hatarishi ya makazi ya watu ambayo huweza sababisha maafa mbalimbali pamoja na maambukizi ya magonjwa kukiwa na maji machafu yaliyotuama mbele ya nyumba za watu, nguzo za umeme zilizo legea, miti au magogo yaliyokatwa na kuachwa sehemu iliyo wazi.

Vijana wawili wakiwa wanafanya uchafuzi wa mazingira, kwa kutupa makopo ya maji na soda yaliyokuwa katika gari, wakiyamwaga sehemu ambayo sio sahihi kwakuweka taka hizo.

Kabati dogo la chuma, ambalo hutumika kuhifadhia vifaa mbalimbali vya hospitali, kama vile; kiboksi, ambacho kina vifaa vinavyotumika kutoa huduma ya kwanza pamoja na ndoo ambayo imetengenezwa kwa chuma, a inayotumka kuhifadhia uchafu au taka za mahospitalini.

Mazingira ya hospitali yenye majengo mazuri na ya kisasa, kukiwa na kordo yenye sakafu ya rangi nyekundu, pamoja na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo, na viti vya kukalia watu wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma.

Madaktari pamoja na wasidizi wao wakiwa wamevaa sare za rangi ya bluu kofia vichwani, pamoja na barakoa wakiwa katika chumba cha upasuaji wakitoa matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya meza, pembeni kukiwa na vifaa mbalimbali ambavyo hutumika kufanya upasuaji.

Daktari wa jinsia ya kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, linalofika usawa wa magoti akiwa na nywele nyeusi zinazofika mabegani akiwa anatabasamu usoni.

Muuguzi wa watoto wadogo akiwa anamkagua mtoto mchanga aliyekuwa ndani ya kichumba cha plastiki chenye matobo, ambayo yanasaidia mtoto huyo kupata hewa safi.

Madaktari wawili wa kike, wanaojihusisha na magonjwa ya watoto wachanga, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mtoto mdogo aliyelala juu ya kitanda, akiwa anachomwa sindano.

Mama alievaa mavazi ya rangi ya kijani akiwa ameketi katika kitanda cha wodi ya wazazi, akimpakata mtoto mchanga alievalishwa kofia pamoja na mashuka ili asipatwe na baridi.

Duka ambalo linatumika kuhifadhi pamoja na kuuza dawa mbalimbali; zikiwa zimehifadhiwa katika kabati lililotengenezwa kwa chuma pamoja na vioo, likiwa limefungwa kwa funguo ili mtu asiyeruhusiwa asiweze kuchukua dawa hizo.

Mimea ya rangi ya kijani iliyoota pamoja na maua ya rangi tofautitofauti, ambayo hutumika kama dawa za kienyeji kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali, ikiwa inaandaliwa kwa kuchemshwa au kwa kutwangwa au kusagwa.

Dawa za asili zilizowekwa katika mabakuli yaliyopo juu ya meza, ikiwa ni pamoja na: magome ya miti, mizizi, matunda, mbegu za mazao, pamoja na majani; ambavyo vimesagwa au vipo katika mfumo wa punje punje.

Dawa za asili zikiwa zinaandaliwa katika meza iliyo na maua, pamoja na mimea rangi ya kijani ikitwangwa kwa kutumia bakuli, mezani kukiwa na vidonge vya dawa, pamoja na chupa ndogo zilizo na vimiminika.

Dawa za asili au za kienyeji ikiwa imesagwa vizuri na kuhifadhiwa katika chupa iliyofungwa, ikiwa na kibandiko ambacho kinaonesha magonjwa mbalimbali ambayo dawa hiyo inatibu.

Mmea wa alovera ambao hutumika, kama dawa ya asili kutibu magonjwa mbalimbali pale mtu anapotafuna au kujipaka kwenye kidonda huwa pia unatibu magonjwa ya ngozi.

Uandaaji wa dawa za asili kwa kutumia mimea au majani mabichi, ambayo hutwangwa kwa kutumia kibakuli kidogo, pembeni kukiwa na chupa ndogo iliyo na ungaunga.